Eneo la kituo cha kusambaza umeme lenye minara ya chuma libadilishaji umeme lenyewe linamsongo wa juu. Mafundi waliovaa mavazi ya usalama wanaonekana wakikagua mfumo wausambazaji karibu na jengo la udhibiti.